Mtu mmoja anayedhaniwa kuwa na jinsia ya kike, akiwa ameshika kipaza sauti na kuinuamikono yake juu, mfano akitoa maelekezo fulani kwa umati, kwa ukaribu nyuma yake kuna bango lililoandikwa absa, likiwa limerejelea jina la benki fulani hii inaonekana ni kampeni ya benki hiyo kuelezea huduma zao kwa umma.

Mashine ya kutolea pesa maarufu kama "ATM" ikiwa na maandishi "KCB BANK" ikionesha kuwa ni mali ya benki tajwa. Mazingira kando ya mashine yana rangi ya bluu iliyopauku ikiwa na mtu mmoja mbele ya mashine mwenye jinsia ya kike anayeonekana kutoa pesa mahali hapa.

Mashine inayoendeshwa kwa mitambo na teknolojia ikionekana ikitoa huduma za wanyama hususani maziwa hii huonesha matumizi ya teknolojia katika upatikanaji wa bidhaa hio katika jamii. Mashine hio inaonekana kuwa na sehemu kuweka pesa na kupata huduma huku mahali pengine pakiwa eneo la Mteja kuweka chombo chake. Hii inahakikisha upatikanaji wa huduma hio kwa masaa ishirini na nne hatakama kuna kuwa hapana msimamizi mahali hapo.

Kifaa maalum kwa ajili ya kuuza bidhaa za wanyama hususan maziwa, kiko kwenye mazingira ya ndani. Eneo linaonekana kuwa ni duka ambalo kiko mbali na huduma hii. Kifaa hiki limehusisha na uuzaji wa huduma mbalimbali. Kifaa hicho kimerahisiwa kwa rangi ya bluu, vile vile kipo katika hali rafiki ya usafi moja kwa moja kuzingatia afya ya watumiaji wa maziwa haya.

Mandhari ya nje iliyosheheni bidhaa za samani za bidhaa za ndani, almaarufu kama makochi, yakiwa na rangi mbalimbali kama vile kijivu, kahawia, na nyeusi. Kati ya bidhaa hizi anaonekana mtu mmoja mwenye jinsia ya kiume aliyevalia kofia nyeusi huku akionekana kutazama samani hizo mithili anachagua kitu fulani.

Mandhari ya nje wakionekana watu wawili katika mahali tofauti mwa eneo hilo huku mmoja aliyevalia nguo nyeupe akionekana ni jinsia ya kiume na mwingine aliyevalia barakoa na nguo nyeusi akionekana kuwa ni jinsia ya kike, kwa karibu kunaonekana samani zilizoundwa kwa rangi ya kuvutia zilizochanganywa na kuleta muonekano wa kipekee, eneo hili linaonyesha utangazaji wa biashara hiyo ya samani za ndani.

Kitanda kilichoundwa kwa mbao na vyuma vyenye rangi nyeusi na kahawia, kando ya bidhaa hii vipo vitanda vingine vilivoundwa kwa kutumia malighafi, nondo mbalimbali. Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la mauzo la bidhaa za aina hizi za samani ya ndani.

Meza ndogo iliyozungukwa na viti sita, meza hii inaonekana ni ya chakula. Mbali na meza hiyo eneo hilo limetapakaa samani mbalimbali za ndani, huku vingi kati ya hivyo vikiwa ni viti na meza zikiwa chache. Hii inaashiria eneo hili ni mahususi na maalumu kwa kutangaza bidhaa ya samani za ndani.

Vitanda viwili vilivyowekwa nje labda katika bustani au kwenye ukumbi vitanda hivi ni vya mbao iliopakwa rangi nyeupe eneo la chini kuna zulia lenye mithili ya nyasi asilia, kuna mwanga wa asili unaofanya vitanda vionekane vizuri. Eneo hili linaweza kutumika kuonyesha bidhaa za samani za ndani.

Samani za ndani za bei ghali zilizopangwa katika mwonekano mzuri wa kuvutia, eneo ni la ndani mithili ya ofisini vionekanavyo ni meza na viti mbalimbali, huku ikiwa na rangi ya kahawia na nyeusi barabara mbali maeneo hilo kunaonekana kifaa cha kuzimia moto chenye rangi nyekundu.

Duka kubwa lenye ghorofa moja lenye kioo kikubwa, likionyesha bidhaa za samani, lakini pia kwa chini kuna samani za ndani zinazoonekana zipo nje, bidhaa hizo ni za kisasa zikionekana za kuvutia na bei ghari, mbele ya duka hilo lipo jina linalowasaidia wateja wake kulitambua kwa urahisi wanapofika eneo hilo kwa mara ya kwanza.

Watu watatu wenye tabasamu lenye bashasha, mavazi yao yakiwa yametawaliwa na nyeupe huku rangi nyingine kama nyeusi na kijani zikionekana sehemu ya nakshi ya mavazi yao. Mikononi mwao wameshika sahani zilizo sheheni chakula cha kuvutia, watu hawa wanaonyesha eneo hilo ni la hoteli kubwa ya kufikia wageni na watembezi.

Eneo la soko huku shughuli za kawaida zikionekana kua zinaendelea. Juu kuna miamvuli yenye rangi njano, kijani na nyekundu; ambayo inasaidia kuleta kivuli eneo hapo. Na kina mama wawili wakiwa wanachagua nyanya, hoho pamoja na karoti.

Eneo la sokoni, shughuli mbalimbali zikiwa zinaendelea, inaonekana meza iliyosheheni nyanya, huku muuzaji akiwa anafunga bidhaa hizo kwa wateja mbele ya biashara yake, nyumba zinaonekana kama vibanda, ikionesha kuwa si makazi ya kudumu au eneo la watu wa hali ya chini.

Sehemu ya duka la nguo, pengine ndani ya maduka makubwa ya kisasa, safu ndefu za suti za kiume zimening’inia kwenye rafu za chuma. Kuna aina mbalimbali za suti, zikiwemo zenye rangi tofauti kama vile bluu iliyokolea, kijivu, na nyeusi, na baadhi zikiwa na michoro ya miraba kama ile suti ya bluu iliyo katikati.